Kuna kiti ambayo haijakaliwa, kabati ambayo ina karatasi kuna vilevile faili, kabati zingine hazina vitu ndani yamo, moja imeandikwa nambari 16 ingine 27.

Uwanjani kuna jengo ndogo la samawati uwanja umepakwa rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani mwanaume mmoja anaonekana kuwa amelala mchangani.

Veranda imechorwa kwa mistari ya rangi nyeusi chuma zimesimama zikiwa zimeshikiliwa na mbao dirisha ndogo ndogo ziko ukutani, ukuta wenyewe ni wa rangi nyeupe majani yanaonekana kwenye miti.

Mdudu aina ya Caterpillar na mamba, nambari tatu na nne, karatasi iliyoandikwa hesabu, kumi ondoa tano, tano, nne ondoa nne, sufuri.

Ubao mweupe ulioandikwa, Ijumaa, Februari 2025. Somo ni la Kiswahili, herufi ndogo. Kuna baadhi ya herufi zilizoandikwa kwenye ubao.

Kanisa linaonekana kuwa na msalaba. Kuna jengo la mawe ambalo halijakamilika, kando yake pia kuna jengo lingine. Kuna nyasi na kuna ukuta wa mabati.

Watu wawili wanakimbia. Mwanamke na mwanaume. Nguo zao zina maandishi tofauti, Nisa Nisan Koech. Mwanamke amefungwa macho. Wote wawili wakishikila kamba mikononi.

Jua limewaka, kuna chuma kwenye nyasi. Nyasi ni za rangi ya kijani kibichi. Milango imefungwa, dirisha zimefunguliwa, nyumba ina paa, mawingu ni ya samawati na nyeupe.

Jua limewaka, nyumba mbili za mawe zinaonekana kwa umbali Kijana mmoja yuko uwanjani. Uwanja umechorwa kwa mistari mieupe kijana huyu amevalia nguo ilioandikwa Kenya, Wesley Kimeli Sang.

Wanaume wawili, walemavu. Wanacheza mpira kwenye mchanga. Wanaonekana wakikimbia. Kando yao kuna nyasi na ukuta uliojengwa kwa mawe. Kuna miti iliyowazingira, yenye rangi ya kijani kibichi.

Wanawake kwa wanaume wamesimama, wakiwa wamevalia mavazi rasmi na mikononi baadhi wameshikilia cheti. Wote wanaonekana kuwa na tabasamu. Wanawake wawili, wamevalia miwani.

Maandishi ukutani, day's of the week , Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kuna michoro 4th, 3rd, 2nd, 1st .

Ukuta umebandikwa karatasi zilizo na maandishi m n o p q r, October, November, December, faakad list 8, 4 homework .

Watu wawili wamesimama wakiwa wameshika mikono. Mmoja amefunikwa macho. Kando yake kuna kijana aliyevalia miwani ameshikilia bendera. Upande mwengine kuna kamera. Watu wanaonekana kwa umbali.

Watu wawili wote wanakimbia mmoja ameinua mkono juu na mwingine anamshika kwenye bega mmoja amefungwa macho kwa kitambaa cha rangi ya samawati nguo zao zina majina tofauti.

Watu wako uwanjani wanakimbia, wamevalia nguo tofauti tofauti ila vinyasa ni vya rangi nyeusi, wawili wamefunikwa macho na mmoja ana miwani, kando kuna nyasi ya kijani kibichi.

Dawati na meza karatasi ziko juu ya dawati, kalenda iko ukutani, pazia ziko kwenye dirisha kuna kiti cha plastiki cha rangi nyeupe mezani kuna vitabu na kalamu.

Ubao mweupe, dawati ni sita, kuna viti vinne ila kimoja imeanguka kuna kabati na sakafu yenyewe ni safi.

Mwanamke ameketi. Mwanaume yuko nyuma yake. Mwanamke ameshikilia mkuki mkononi. Amevalia suruali ya rangi nyeusi na shati nyekundu. Watoto wanaonekana hapo kando, wamesimama.

Karatasi nyeupe ya mtihani iliyochorwa mstari juu iliyo na maandishi ya rangi nyeusi namba nane, tisa, kumi, kumi na moja ,kumi na mbili ,kunmi na tau, kumi na nne.

Walemavu wanaonekana kuwa wamevalia sare yao ya rangi nyeupe, nyeusi na ina nyekundu . Wamesimama na kuna mipira miwili iko chini, kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi na kuna ukuta uliojengwa kwa mawe nyuma yao.

Mlango umefungwa sakafu ni safi viti viwili vya plastiki vya rangi nyeupe mezani kuna vitabu na vibakatarishi kuna faili na karatasi shashi juu ya meza.

Dirisha kubwa zilizo na rangi ya kijani, mwangaza unaonekana kuingia, kuna viti zilizopangwa kwenye foleni, sakafu ni safi, kuna tarakilishi zilizosimamishwa kwenye meza.

Mwanaume ako kwenye baiskeli. Amevalia kofia nyeupe na shati ya manjano. Baiskeli imebeba mzigo. Mwendeshaji wake anakanyaga pedali. Baiskeli hii inaendeshwa vizuri.

Faili na vitabu viko juu ya meza, faili moja ni ya rangi ya manjano. Vitabu vimeandikwa Longhorn Computer Science learners book grade seven kando kuna kiti ya plastiki ya rangi nyeupe.

Fire assembly point maandishi yameandikwa kwa rangi ya kijani kibichi . Tenki ni ya rangi nyeusi ina mawe iliyoisimamisha, nyasi ni za rangi ya kijani kibichi. Kando kuna ua.

Jengo la mawe, kando yake kuna miti ya kijani kibichi. Jua limewaka na anga ni la samawati. Kuna nyasi ambayo ni ndogo iliyozingira nyumba hii.

Kitabu cha gredi ya pili kinachoitwa Junior English new edition, mwandishi wa kitabu hiki ni Haiden Richards . Kitabu kina rangi nyeupe na maua ya kijani na samawati .

Viti vimepangwa vikitazama mbele. Kuna ubao na tarakilishi zilizo kando. Kando ya tarakilishi kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Walemavu wanaonekana wakicheza mpira, ni watatu na kuna wanaume wawili hapo kando, mmoja amebeba begi nyeusi, kuna jua lililowaka, miti ya rangi ya kijani kibichi na nyasi ya kijani kibichi.

Uwanjani kuna mchanga, wachezaji pia wanaonekana kuwa wanamenyana kwenye mchezo. Wachezaji hawa ni walemavu. Kuna yule ambaye anaonekana akiwa ni kocha wao.

Katratasi ukutani yenye maandishi water is life, every drop counts, please save, sources of water, ocean, lake, rivers, springs, wells, boreholes, rain .

Jengo ni la mawe ,dirisha zimefunguliwa milango imefungwa na dirisha ni ya rangi ya kijani, kuna ua la rangi ya kijani na manjano chuma limesimamisjhwa na lina kamba .

Maua ya rangi ya pinki na majani ya kijani kibichi ua ni ya rangi ya kijani nyasi ni za kijani milango imefungwa chuma ni za rangi nyeusi, milango ni ya rangi nyekundu.